Hawa ni watu wameenda kujiona mchezo fulani wakiwa nchi fulani wakionekana hii mchezo ya kukimbia, wakimbiaji wanaonekana kupiga magoti ili waweze kukimbia.

Hapa naona wachezaji, hawa ni wachezaji ambao wanacheza mpira ya kandanda, wanaonekana wanavyokaa si vizuri, wanatia bidii kwa uchezaji wao wa mpira wa kandanda, ukiona vizuri, wameelekeza miguu...

Hapa naona ni shamba la mtu, huyu mtu anaonekana kupanda mti na ameleta maji kutoka mtoni na vifaa vya kuleta maji hadi mahali wanajenga mti.

Watu hawa wanaonekana kukimbia, wanaonekana kufanya kampeni fulani ya mtu fulani, ambaye anashindia kiti fulani. Wanaonekana wachezaji.

Wachezaji hawa wanacheza mpira ya kandanda. Moja anaendesha vizuri mpira wenye visafi. Wanaonekana kafanya bidii kwa nia mzuri sana huyu mchezaji ameshikilia mpira vizuri.

Hawa ni watu wako kwenye Huduma Centre ya Kenya. Watu wamekuja kwa wingi ili waweze kusaidiwa kwa ajili ya kuunda kitambulisho yao.

Huyu ni aliye kuwa rais wa jamuhuri wa kenya. Jomo. Huyu ni aliye kuwa rais Kenyatta. Uhuru mwigai Kenyatta.

Hapa naona naibu wa rais, Kindiki anaonyeshana fomu fulani kwenye picha. Pia ni kwa Huduma Centre mahali kitambulisho inaandikwa.

Hawa wanonekana wachezaji wa timu fulani. Hao wameketi na wengine wanasimama. Wanaonekana kuwa wanagojea muda wao ili waweze wacheze. Waonekana wanashangilia wenye wanaendelea kucheza pale kiwanjani.

Mtaro hii inaonyesha kuisambaza maji kwenye town fulani, inasaidia sana wakati imenyesha kwa sababu inatoa maji kuenda ng'ambo ingine.

Hapa naona watu wengi wanatoka nchi ya Kenya. Shati zao zimeandikwa Kenya. Wanaonekana kuwa kuna mchezo wa rugby unaedelea pale uwanjani, nao watu wa Kenya wanashangilia sana.

Hawa ni watu kutoka idara ya huduma, wanaonekana wamekuja kusaidia watu kuunda kitambulisho yao kwenye kiwanja fulani ili waweze kuhudhuria kwa wingi.

Hawa ni watu wengi mno wanaonekana wako kwenye laini , wanaonekana kusaidiwa wakati maalum, inaonekana wako kwenye ofisi zao.

Hawa ni watu wengi wanaonekana kufanya kazi fulani ya Huduma Center kama wanatengeneza. Hao watu wanatengeneza kitambulisho. Watu wamehudhuria ili waweze kuwasaidia.

Hawa ni watu wengi mno, wanaonekana kutibiwa au kufanya uchaguzi kwa sababu, baada ya kufanya mambo yake anaekewa dawa fulani kwenye kidole.

Hwa ni watu wanaonekana wako kwenye serikali, wanajaza fomu fulani kwa serikali, kwa ajili ya kuendeleza mambo yao.

Hawa ni watu, wanaonekana kushangilia timu fulani au mchezo fulani. Wanaonekana kushangilia baada ya kuwa washindi. Wanaonekana kuwa na furaha uku tena sana.

Hawa ni watu wengi mno, mmoja wao ni baba Raila anaonekana kuifanya mambo fulani kuhusu chama lao.

Hapa ni kwenye Huduma Centre ya Kenya inaonekana mtu anayefanya kazi ndani huko amekaa kuna maandishi hapo imeandikwa mahali wanaweza pata huduma za serikali.

Katiak picha hii naona watu moja, mbili, nne ,tano, sita, saba, nane. Anaonekana wako kwenye laini ya katika pale Huduma Centre. Anaonekana kusaidiwa na watu wenye wanafanya kazi pale Huduma Centre.

Katika picha hii, naona watu wengi sana, wameinua vitu fulani hapo wanaonekana kufanya kampeni fulani ya mtu fulani ambaye anashindia kiti fulani kwenye serikali.

Katika picha hii naona kuwa kuna gari za kuchimba za serikali, inaonekana kuchimba mtaro fulani. Inaonyesha kuwa anataka kufanya mtaro ili waweke kitu ya kutoa maji.

Katika picha hii naona wakimbiaji, Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Hao wakimbiaji wanaonekana kukazana kwenye mbio zao. Inaonekana kila mtu anajitahidi awe nambari moja au mshindi.

Katika picha hii naona rais weyu wa kenya ameinua bibilia anaonekana kuapishwa. Rais wetu William Ruto amewekwa kwenye picha hii wakati wa kuapishwa aliyekuwa anag'ang'ania kiti cha uongozi wa kenya na bibi wake hapo.

Katika picha hii naona wachezaji moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Hao wachezaji wanaonekana kucheza vizuri. Wanang'ang'ana sana. Pia naona watu wamejaa kwenye hii jengo la kuona mpira.

Katika picha hii ukiona vizuri ni mashabiki ao ni watu wanaoshabikia timu fulani ambao wanacheza mpira. Mtu mmoja hapa ameweka vizuri nguo hii. Timu yao ni Gormahia FC.

Katika picha hii naona mchezaji mmoja ambaye anaonekana ameumia after kuruka. Hii inaonyesha kwamba huyu ni mchezaji wa kuruka. Anaonekana ku ng'ang'ana sana na kazi yake ila naona ameumia anaskia kwa uchungu anaonekana kwa uso.

Picha hii inaonyesha watu ambao wanashangilia, inaonekana wanashangilia after kufanya kazi fulani na wakafanikiwa wanaonekana wanashangilia kwa kushinda kwao kwa watu wa kucheza au kufanya mchezo fulani na kuweza kushinda.

Katika picha hii inaonekana kuna watu wengi ambao wanaonekana kushangilia mchezo fulani au kitu fulani ambayo iko kwenye kiwanja kubwa ili ya kuona watu ambao.

Katika picha hii inaonekana ni wakati, mahali ya watu kusaidiwa kutengeneza id zao za kitambulisho zao za serikali kuna watu wengi pia kuna watu wanaosaidai watu.

Katika picha hii naona ni risiti fulani kutoka benki fulani, inaonekana nii mtu ambaye amelipa malipo fulani kwenye, kampuni fulani au shuleni ama wanafanyi biashara zake na kupewa risiti.

Katika picha hii, naona wachezaji wanaonekana kushangilia. Wanaonekana kushangilia baada ya kufunga bao wanaonekana kwa sura yao wamefunga bao au wanatoka Banda FC wanaonekana kwenye shati zao.

Katika picha hii naona Kuna watu wengi watu hawa wamefanyai bendera inaonyesha kuwa hawa ni watu wa kenya wanashangilia mchezo fulani inaonekana kushangilia mchezo fulani iiyocheswe kwenye kiwanja fulani.

Katika picha hii naona wachezaji:Moja mbili, tatu, nne, tano , sita , saba, name ,tisa, kumi. Hao wachezaji kumi wanafanya mazoezi. Wanaonekana wanafanya mazoezi kabla ya mchezo kuanza.

Katika picha hii naona watu wa moja, mbili, tatu, nne. Wanaonekana kuwa wanajaza fomu fulani, inaonekana ni ya kufanya kazi ama inatoka serekali ya Kenya.

Hizi ni vitambulisho za watu. Hizi kitambulisho ni mingi mno inaonekana kuwa bado ziko kwenye huduma center za Kenya.

Hawa ni wachezaji wa timu fulani. Wachezaji hawa wako kwa pamoja kwa sababu wameshikana ili waonyeshane wako kwa pamoja.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma centre kwa sababu hawa ni watu wanafanya kazi ndani ya huduma centre, wanaonekana kufanya shughuli zao kwa njia nzuri.

Hawa ni watu wameonekana ni wa watu wa Huduma center wa Kenya wanaonekana kupanga pesa fulani mwengine anapanga karatasi ya kazi.

Hawa ni watu wanashabikia mchezo Fulani, watu Hawa wamevalia pendera ya Kenya kuonyesha ndio ni watu wanaotoka Kenya.

Huyu mwenye amesimama mbele ya kamera ni aliyekua anawania kiti cha urais Raila Amolo Odinga na anaonekana anahojiwa.

Hawa ni watu wengi mno wanaonekana kushangilia kitu fulani, inaonekana kuwa wako kwenye uchezaji kwa sababu naona mwenye ameweka firimbi kwenye mdomo.

Huyu ni rais wa jamhuri ya Kenya William Rutto amesimama na kuinua mikono yake yote mbili juu. Kwenye kulia ni baba Omollo Odinga.

Hii inaonyesha ishara ya chama cha Jubillee. Aliyeongoza Jubillee ni aliyekuwa rais wa Kenya, Uhuru Kenyatta.

Ni watu wanafanya kazi kwenye ofisi zao Huduma Centre ya Kenya, watu hawa wanasaidia watu wakati wa kuunda kitambulisho yao.

Hawa ni wachezaji ambao wanacheza mpira ya kutumia mguuni, hao wachezaji wawili wanaoonekana kung'ang'ania sana kuwa washindi wa timu yake.

Hapa ni kwenye huduma ya kenya, picha inaonyesha kuwa kuna watu ambao wanafanya hapa mle ndani.

Watu hawa wanaonekana kupiga foleni kwenye huduma center ya Kenya. Hapa ni jiji kuu la Kenya la Nairobi. Huu ni jiji kuu la Kenya wa Nairobi.

Huyu ni rais wa Jamhuri wa Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Kando yake ni bibi wake. Inaonekana ni wakati wa kuapishwa kwa rais wa Kenya.

Hawa ni watu wengi ambao wanaonekana kushangilia timu fulani wakati wanacheza wanaonekana kuwa wanashangilia kwa hali ya juu.

Huyu ni mchezaji ambaye ameandikwa jina lake kwenye shati lake kuwa yeye ni Kipchirchir ,yeye anafanya mchezo ya kuruka vizuri.

Hawa ni wachezaji wa timu fulani wanaonekana wanashangilia baada ya kuwa washindi na kuchukua kikombe cha ushindi. Wanashangilia kwa hali sana wengine wameshikilia kikombe huyu mwingine ameshikilia mpira.

Hapa ni kwenye huduma ya kenya, watu hawa wanaonekana kuzungumza jambo fulani inaonekana mtu mmoja ameweza kuhudhuria ili aweze kusaidia kwa jambo ambayo haezi akaelewa.

Hapa kuna watu ambao wamepiga foleni, inaonekana hapa ni ofisi ya watu wa serikali ambao wanapokea watu wenye wanatoka nchi zingine.

Hawa ni watu, wanaonekana wamiminika foleni mzuri. Wanaonekana wanahudumia, idhara fulani ili waweze kusaidiwa kwa jambo yao ambao wanaweza ku-saidiwa .

Hapa ni kwenye huduma mahali kitambulisho au vitambolisho zinatengenezwa hapa ndani hawa ni watu wa kusaidia.

Hapa ni kwenye huduma ya kenya. Wafanyakazi wanaonekana kufanya kazi yao ipasavyo wanatumia vifurushi vyao vizuri kwa ajili ya kufanya maendeleo yao na kusaidia watu.

Huku ni jiji kuu la Kenya, Nairobi. Naona watu wa bodaboda; hawa ni watu ambao wanafanya biashara ya kuibeba watu na bodaboda. Wengine wako shughuli zao.

Huyu ni mama moja anaonekana mwilini anaonekana kushangilia na amefalia bendera ya kenya inaonekana kuwa kuna mchezo inaendelea hapa.

Hawa ni watu wamekuja ili waweze kuijua vizuri namna huduma anavyofanya kazi kwa sababu watu wenye wamekaa kwenye jukua hili kwa kusaidia watu ni watu wanatoka huduma.

Hawa ni wachezaji wa timu fulani kwa sababu wanaonekana kushangilia baada ya kuwa washindi na kuchukua zawadi ya kikombe.

Hapa ni kwenye huduma ya Kenya. Watu hawa ni watu wanafanya kazi kwenye huduma la Kenya. Inaonekana kupanga shuguli zao la siku vizuri.

Hawa ni watu wengi mno wanaonekana kupiga foleni. Hapa ni wanawake kwa wanaume na watoto, watoto pia wako wamepiga foleni na wazazi wao. Wanaonekana kubeba makaratasi wanaonekana kwenda kusaidiwa kufanya jambo fulani.

Hapa kuna watu wamepiga foleni. Hawa wenye wako ndani ya jukwaa wamevalia mashati nyeusi ni watu wanatoka idara ya Huduma wamekuja kusaidia watu.

Hapa ni kwenye huduma wa Kenya, hapa kuna mtu ambaye anafanya kazi ndani ya huduma halafu kuna mteja ambaye amekuja kwa ajili ya kujua namna ya kutengeneza kitambulisho yake.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kandanda, wengine wamevalia nyeusi na wengine nyeupe. Wanaonekana kung'ang'ania kushinda.

Hawa ni watu wawili watatu, wawili mwengine amemkabidhi mwengine kitambulisho, inaonekana kuwa mmoja ya hawa amekujia kitambulisho chake kwenye huduma.

Watu hawa ni watu wa Kenya. Wamevalia nguo zenye zimeandikwa Kenya. Wanaonekana mwingine mwenye ako katikati anaonekana kuchukua picha na wazungu.

Hapa kuna watu wengi sana amabo wamesimama juu, kwenye kiwanja kuna wachezaji wanacheza mpira wa kandanda, wanaweza kung'ang'ania sana.

Hapa naona aliyekuwa anang'ang'ania kiti cha rais wa kenya Raila Omollo Odinga na watu wengine wawili wanafanya kazi yao kwenye ofisi.

Hapa ni kwenye huduma ya kenya, wateja pia wafanyikazi kwenye huduma wameweza kusimama hili waweze kuzungumza jinzi wanavyo fanya kazi kuendeleza.

Huku ni kwenye huduma ya kenya hawa ni watu ambao wanafanya kazi kwenye ofisi za huduma hawa watu wanaonekana kuzungumza wafanya kazi yao vizuri.

Hawa ni watu wengi, wengine wamepiga foleni ili waweze kusaidiwa kwa jambo fulani. Hapa naona wateja ambao wanafanya kazi kwa ajili ya kusaidia wengine.

Hawa ni watu ambao wanatoka Kenya kwa sababu wameshikilia bendera ya Kenya , wanaonekana kushangilia mchezo fulani sababu wanaonekana kuwa wanafurahia sana.

Hapa ni kwenye huduma ya kenya wanaonekana watu mbili tatu watatu wanafanya kazi pale ndani, mteja moja ambaye anaonekana ni askari na ni mwanamke ameweza kuhudhuria hapa.

Hawa ni watu wengi mno, wanaonekana kushangilia kwa timu yao ambayo inaitwa Al Asisi FC,na inaonekana kuwa hawa wachezaji wa timu hiyo hawa, wamechukua ushindi.

Hawa ni watu wengi ambao wamepiga foleni kwa ajili ya kusaidiwa na watu kutoka huduma. Hapa kunaonekana kuwa watu walitengenezewa kitambulisho yao.

Hapa kuna watu wamepiga foleni kwa ajili ya kutengeneza kitambulisho chao. Moja ameshikwa mkono ili aweze apaka rangi hiyo karatasi ya kuunda kitambulisho chake.

Huyu ni mchezaji ana mchezo wa kuruka anaonekana anapenda uchezaji wake wa kuruka kwa sababu anafanya bidii sana. Hawa wengini ni mashabiki wake wanaangalia kando yake.

Hapa, huyu ni aliyekuwa rais wa kenya Uhuru Kenyatta ni wakati ambao alikuwa anapiswa wakati alikuwa anangangania kiti cha urais.

Hawa ni watu ambao wanaonekana kufanya kazi ndani ya ofisi yao ,hawa ni watu moja, mbili, tatu, wawili wanawake , mmoja ni mwanaume.

Hapa ni mtu ambaye ameweza kuhudhuria huduma ya kenya, mteja huyu ameweza kuja ili aweze kuunda kitambulisho chake, ambaye hapa anasaidiwa na mtu ambaye anafanya kazi katika huduma.

Hapa kuna rais wetu wa Jamhuri wa Kenya, William Ruto. Inaonekana ni wakati alikuwa anaapishwa kuwa rais wa Jaamhuri wa Kenya. Anaapishwa na Martha Koome.

Katika picha hii naona ni mashambiki na wachezaji wa timu fulani. Wanaonekana kushangilia baada ya kuweza kuchukua timu zawadi fulani katika michezo yao.

Hizi ni vifaa ambavyo zinasafirisha maji kwenye mtoni hii ng'ambo ingine, hapa inaonekana serikali imefanya kazi vizuri ya kusafirisha maji kutoka humu mtoni.